Mahamri mengi yapo ndani ya sahani iliyo na mistari mekundu , maharagwe mazito yaliyomwagiliwa tui juu yake na pilipili ya rangi ya kijani kibichi ipo ubavuni mwake.

Nyama zinachomwa kwa miale ya moto, zikiwa zimewekwa juu ya chuma ili zisipatane moja kwa moja na makaa yale yaliyokuwa meusi ila kabadilika kuwa manjano na rangi ya machungwa kuashiria jinsi yalivyo moto.